Hii ni jumba kubwa lenye muundo wa kisasa. Jumba hili limejengwa katika sehemu ya ardhi kubwa na tena linaonekana kuwa ni jumba la kifahari. Sehemu hii lina miti pamoja na vitu zingine.

Hili ni jengo kubwa, lililojengwa katika muundo wa kisasa. Jumba hili ni aina ya ghorofa tena ni ya kuishi. Jumba la aina hili hupatikana katika miji mbalimbali.

Hii ni aina moja ya michezo ya majini. Mchezaji huyu ni mlemavu na pia amejiingiza kwenye mchezo huu. Mchezo ya aina hii haipatikani sana nchini Kenya bali linapatikana kwenye miji za nje.

Maisha ya mwanadamu ina mahitaji mengi sana. Ijapokuwa haya mahitaji ni mengi, kuna mahitaji ambayo ni ya lazima, kama vile chakula, mahali pa kuishi pamoja na matibabu.

Katika kusafiri tunahitaji aina mbalimbali za vifaa, kama vile magari, gari moshi, baiskeli na mengine. Katika picha hili, tunaona lori ambayo ni gari, gari moshi pamoja na baiskeli.

Huu ni mchezo wa kandanda ya watu walemavu. Mchezo huu umeibuka hivi karibuni, na ilikuja ili kuonyesha yakwamba walemavu pia Wana talanta mbalimbali. Pia wanaweza kuwa watu wa maana katika jamii na watu wenye ubora zaidi.